Dawa ya kutibu mbwa imewekwa katika kifungashio cha boksi juu yake imewekwa picha, jina, kiasi pamoja na maelekezo mengine. Inapatikana katika maduka ya bidhaa za kilimo, mifugo na dawa za wanyama.

Dawa kwaajili ya kutibu wanyama imewekwa kwenye kifungashio cha nailoni juu yake kumewekwa picha, jina, kiasi pamoja na maelekezo mbalimbali. Inapatikana katika maduka ya kilimo, mifugo na dawa za wanyama.

Aina mbalimbali za dawa zinauzwa katika duka la bidhaa za kilimo, mifugo na dawa za wanyama. Zimewekwa katika vifungashio tofautitofauti, vipeperushi vimewekwa mezani na wapo madaktari wanaotoa ushauri kwa wateja.

Dawa kwa ajili ya kutibu mnyama mbwa, imewekwa kwenye kifungashio cha nailoni, na juu yake kumewekwa picha, jina, kiasi pamoja na maelekezo ya kutumia. Inapatikana kwenye maduka ya bidhaa za kilimo, mifugo na dawa za wanyama.

Dawa ya kutibu mifugo imewekwa kwenye kifungashio cha chupa na kufunikwa, juu yake pamebandikwa picha, jina, kiasi na maelezo mbalimbali, inapatikana kwenye maduka ya vifaa vya kilimo, mifugo na dawa za wanyama .

Aina mbalimbali za dawa zinauzwa katika duka la bidhaa za kilimo, mifugo na dawa za wanyama. Zimehifadhiwa katika vifungashio vya chupa na kufunikwa. Juu yake pamewekwa picha, jina, kiasi pamoja na maelekezo mbalimbali.

Aina mbalimbali za dawa zinauzwa katika duka la bidhaa za kilimo, mifugo na dawa za wanyama. Zimehifadhiwa katika aina mbalimbali za vifungashio na juu yake pamewekwa picha, jina, kiasi pamoja na maelekezo mbalimbali ya kutumia.

Nyanya zimepandwa katika mifuko aina ya viroba, tayari zimekomaa baadhi zimeivaa na nyingine bado ni mbichi. Eneo limefunikwa kwa juu na pembeni ilikuzuia wadudu waharibifu pamoja na mionzi mikali ya jua kupita na lina mwanga wakutosha. Zao la kibiashara hulimwa mahususi kwa ajili ya kuuzwa na kumpatia mkulima kipato.

Mkulima mwanamke amepanda migomba ya ndizi shambani kwa mstari, baadhi imezaa na mingine bado. Amesimama ameshikilia mojawapo ya mkungu wa ndizi, zao la kibiashara hulimwa mahususi kwa ajili ya kuuza na kumpatia mkulima kipato.

Wakulima wamevuna viazi shambani wamevikusanya sehemu moja na wanaviweka kwenye mifuko ya aina ya viroba kwaajili ya kuvipeleka sokoni kwa mauzo. Zao la kibiashara hulimwa kwa madhumuni na kuuzwa na kumpatia mkulima kipato.

Mkulima anavuna zao la kahawa shambani na anaweka kwenye beseni baadhi zimeiva na nyingine bado ni mbichi, zao lakibiashara hulimwa kwa madhumuni ya kuuza nakumpatia mkulima kipato.

Mkulima amepanda mapapai shambani, baadhi yamekomaa na kuiva, mengine bado ni mabichi. Amesimama kwenye mpapai, anachuma yaliyoiva. Zao la kibiashara hulimwa mahususi kwa ajili ya kuuzwa na kupata kipato.

Nyanya zimepangwa kwenye viroba na kupangwa kwa mstari katika shamba, Zimekomaa na baadhi zimeiva na nyingine bado ni mibichi, Wakulima Wanafunga kamba juu yake kwa ajili ya kuzipa usaidizi zisidondoke, Zao la kibiashara hulimwa mahususi kwa ajili ya kuuzwa na kumpatia mkulima kipato.

Karoti zimevunwa kwa wingi Shambani na zimesambazwa chini kwenye eneo moja ikiwa ni maandalizi ya kuzipeleka sokoni kwa mauzo, zao la kibiashara hulimwa kwa madhumuni ya kuuzwa na kupata kipato.

Nyanya zimezaa kwa wingi shambani, tayari zimekomaa baadhi zimeiva na nyingine bado ni mbichi, wakulima wanavuna wanaweka kwenye matenga tayari kupeleka sokoni kwa mauzo. Zao la kibiashara huwa ni mahususi kwa ajili ya kuuza na kupata kipato.

Pilipili hoho zimepandwa katika mashimo yaliyotobolewa kwenye mfuko maalumu, na kuunganishiwa mipira inayosambaza maji. Zimesitawi vizuri, zimekomaa tayari kwa kuchumwa. Zao la kibiashara hulimwa mahususi kwa ajili ya kuuza, na kumpatia mkulima kipato.

Aina mbalimbali za mbogamboga zimepandwa kwenye mstari, baadhi zimefungiwa kwenye miti ili kuzipa usaidizi zisidondoke, zao la kibiashara hulimwa mahususi kwa ajili ya kuuzwa na kumpatia mkulima kipato.

Nyanya zimepandwa katika sehemu ya shamba zimekomaa, lakini bado hazijaiva mipira ya maji imelazwa pembeni mwa mistari kwa ajili ya umwagiliaji zao la kibiashara kulima mahususi kwa ajili ya kuuza na kumpatia mkulima akipato.

Wakulima wamevuna viazi shambani na wanakusanya kwenye eneo moja ili iwe rahisi kupeleka sokoni kwa mauzo, mmojawapo amechuchumaa ameshikilia baadhi mkononi. Zao la kibiashara hulimwa kwa madhumuni ya kuuza na kumpatia mkulima kipato.

Mkulima ameweka wafanyakazi, wanapepeta mazao ili kuondoa taka na kuyaweka kwenye mifuko mikubwa aina ya viroba kwaajili ya kuuzwa. Zao la biashara ulimwa kwa madhumuni ya kuuzwa na kupata kipato

Wakulima wamevuna viazi shambani, na wamevijaza kwenye vifuko aina ya viroba, wamevipangilia kando ya barabara kwa ajili ya kubeba na kupeleka sokoni kwa mauzo. Zao la kibiashara hulimwa kwa madhumuni ya kuuzwa, na kujipatia kipato.

Mkulima mwanamke amepanga matunda aina ya pasheni shambani, yamezaa kwa wingi lakini bado hayajaiva ,zao la kibiashara huwa ni amahususi kwajili ya kuuzwa na kumpatia mkulima kipato.

Wakulima wamevuna mananasi na wanayapangilia kwenye matenga, kwa ajili ya kupeleka sokoni kwa mauzo. Zao la biashara hulimwa kwa madhumuni ya kuuzwa na kumpatia mkulima kipato.

Vitunguu vimevunwa shambani vimepangiliwa chini na wakulima pamoja na wafanyakazi wanavipandisha juu ya gari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa mauzo, zao la kibiashara hulimwa mahususi kwa ajili ya kuuzwa na kumpatia mkulima kipato.

Mkulima amevuna ndizi kwa wingi shambani na amezikusanya kwenye eneo la wazi kwa ajili ya kuziuza, mikungu mikubwa imekomaa na inavutia wateja. Zao la kibiashara hulimwa mahususi kwa ajili ya kuuza na kupata kipato.

Nyanya zimepandwa kwenye viriba vikubwa, na mipira ya maji imewekwa kwa ajili ya umwagiliaji. Tayari zimekomaa, baadhi zimeiva na nyingine bado ni mbichi. Zao la kibiashara hulimwa kwa madhumuni ya kuuzwa na kumpatia mkulima kipato.

Wakulima wamevuna mazao shambani wameyakusanya sehemu moja na wanayaondoa maganda, ikiwa ni maandalizi kwa ajili ya kuyapeleka sokoni kwa mauzo, zao la kibiashara hulimwa kwa madhumuni ya kuuza na kupata kipato.

Wakulima wanavuna viazi shambani, na wanaviweka kwenye ndoo kwa ajili ya kuvibebea na kupeleka sehemu ya kukusanyia, ili kuvichukua na kuvipeleka sokoni. Zao la kibiashara hulimwa mahsusi kwa ajili ya kuuzwa na kupata kipato.

Wakulima wanavuna viazi shambani na wameviweka kwa mafungu mafungu ili iwe rahisi kuvikusanya na kuvipeleka sokoni. Zao la kibiashara hulimwa mahususi kwa ajili ya kuuza na kupata kipato.

Wakulima wameweka wafanyakazi shambani, kwa ajili ya kuvuna viazi. Wanatumia mikono kuchimba chini, wanavitoa na kuviweka kwenye mafungu madogomadogo. zao la kibiashara hulimwa kwa madhumuni ya kuuzwa na kumpatia mkulima kipato.

Aina mbalimbali za mazao zimepandwa kwenye shamba kubwa, mipira ya maji imelazwa kwa mstari kwa ajili ya umwagiliaji. Zao la kibiashara hulimwa kwa madhumuni ya kuuza na kumpatia mkulima kipato.

Wakulima wamevuna mazao shambani na wameyaweka kwenye matenga ili kuyapima kwenye mzani ulioning'inizwa kwenye mti na kuyauza, zao la kibiashara hulimwa mahususi kwa ajili ya kuuza na kupata kipato.

Nyanya zimepandwa kwa mistari iliyonyooka, katika shamba kubwa. Mipira ya maji imelazwa pembeni mwa mashina kwa ajili ya umwagiliaji. Zao la kibiashara hulimwa mahususi kwa ajili ya kuuzwa na kupata kipato

Nyanya zimepandwa kwa mstari kwenye viriba vikubwa; zimekomaa, baadhi zimeiva na nyingine bado ni mbichi. Mkulima anazifunga kwa kamba ili kuzipa usaidizi, zisiweze kudondoka. Zao la biashara hulimwa mahususi kwa ajili ya kuuza na kupata kipato.

Mkulima ameweka wafanyakazi shambani na wanavuna mazao, ili awezekuyapeleka sokoni na kuyauza. Zao la biashara hulimwa kwa madhumuni ya kuuzwa na kumpatia mkulima kipato.

Wakulima wamevuna mahindi shambani wameyakusanya mafungumafungu kwenye eneo moja, wanayaondoa maganda ili waweze kuyapukuchua na kupeleka sokoni kwa mauzo. Zao la biashara hulimwa kwa madhumuni ya kuuza na kupata kipato.

Miche ya mimea imepandwa kwa mstari shambani. Mipira ya maji imelazwa pembeni mwa miche, kwa ajili ya umwagiliaji. Kilimo humsaidia mkulima kupata mazao, kwa ajili ya chakula na kuuza, kwa ajili ya kujipatia kipato.

Wakulima wamevuna viazi shambani na wameviweka kwenye mafungu madogomadogo ili kuwarahisishia kukusanya, na kupeleka sokoni kwa mauzo. Kilimo humsaidia mkulima kupata mazao ya chakula na kuuza kwa ajili ya kupata kipato.

Miche ya mimea aina mbalimbali, imepandwa katika vijumba . Eneo lililofuni kwa juu na pembeni, kwa ajili ya kuzuia mionzi mikali ya jua, pamoja na wadudu waharibifu kupita. Kilimo humsaidia mkulima kupata mazao, kwa ajili ya chakula na kuuza ili kupata kipato.

Mkulima anatumia mashine kutifua shamba, ni maandalizi kwa ajili ya kupanda mazao. Mashine za kilimo hutumika katika kupanda mazao, kupalilia, kulimia, kuvuna, kumwagilia na kupulizia dawa.

dawa ya mifugo iliyopo kwenye kifungashio aina ya boksi chenye rangi nyeupe nakahawia kikiwa na maandishi mbalimbali yanayoelekeza kutumia dawa hii kwa usahihi .

Mkulima anatumia mashine kupalilia shamba alilopanda mboga mboga, mashine za kilimo hutumika katika kupanda mazao, kupalilia, kulimia, kuvuna pamoja na kumwagilia.

Miche ya mimea imepandwa shambani, eneo ni kubwa, linamwanga wa kutosha na limefunikwa juu na pembeni. Zimefungwa mashine kwa ajili ya kumwagilia pamoja na kupulizia dawa. Mashine za kilimo, hutumika katika kupanda mazao, kupalilia, kulimia, kuvuna, kumwagilia pamoja na kupulizia dawa.

Mboga mboga zimepandwa kwenye mashimo yaliyotobolewa kwenye mabomba mapana na kupangiliwa kwa mstari juu ya vichanja vilivyotengenezwa kwa chuma. Eneo lina mwanga wa kutosha, mashine za kilimo hutumika katika kupanda mazao, kupalilia, kulimia, kuvuna, kumwagilia hata kupulizia dawa.

Mkulima anatumia mashine aina ya trekta kwa ajili ya kufyeka nyasi shambani, ni maandalizi kwa ajili ya kulima na kupanda mazao. Mashine za kilimo husaidia kupunguza gharama kwa kutumia wafanyakazi wengi shambani, inafanya kazi eneo kubwa kwa muda mfupi.

Mojawapo ya mashine inayotumika katika kilimo, imewekwa kando ya barabara. Mashine za kilimo hutumika katika kupanda mazao, kupalilia, kulimia, kuvuna, kumwagilia, pamoja na kupulizia dawa.

Mbogamboga zimepandwa katika bustani zilizopangiliwa kwa ngazi ngazi na kutengenezewa mifumo maalumu kwa ajili ya kusambaza maji pamoja na virutubisho, eneo lina mwanga wa kutosha, mashine za kilimo hutumika katika kupanda mazao, kupalilia, kulimia, kuvuna , kumwagilia na kupulizia dawa.

Mbogamboga zimepandwa katika mashimo yaliyotobolewa kwenye mabomba mapana na kupangiliwa kwa mstari, mashine za kilimo hutumika katika kupanda mazao, kupalilia, kulimia, kuvuna, kumwagilia pamoja na kupulizia dawa.

Shamba linalimwa kwa kutumia trekta ni maandalizi kwa ajili ya kupanda mazao, mashine za kilimo hutumika kwa ajili ya kupanda mazao, kupalilia, kulimia, kuvuna na kumwagilia pamoja na kupulizia dawa.

Mbegu za mimea zinapandwa katika mifuko mikubwa kwa kutumia mashine, baadhi zimeota na zimezaa matunda. Mashine za kilimo hutumika katika kupanda mazao, kupalilia, kulimia, kuvuna na kumwagilia.

Mkulima amepanda juu ya mashine, ambayo inayo sehemu ya kusimamia na inaweza kumtembeza shambani kwa ajili ya kazi husika. Anafunga kamba kwenye nyanya ilikuzipa usaidizi zisiweze kuanguka. Mashine za kilimo husaidia kupunguza gharama kwa kutumia wafanyakazi wengi, na inafanya kazi eneo ukubwa kwa muda mfupi.

Mbogamboga zimepandwa kwa wingi shambani na zinamwagiliwa kwa kutumia mashine, eneo limefunikwa kwa juu na pembeni kwa ajili ya kuzuia wadudu waharibifu na mionzi mikali ya jua, mashine za kilimo hutumika katika kupanda mazao kupalilia, kulimia, kuvuna pamoja na kumwagilia.

Mkulima anatumia trekta kufyeka nyasi shambani na kuzikusanya, ni maandalizi kwa ajili ya kulimwa na kupandwa mbegu. Mashine za kilimo hutumika katika kupanda mazao, kupalilia, kulimia, kuvuna pamoja na kumwagilia.

Bwawa kubwa limetengenezwa na samaki wanafugwa ndani yake. Wahusika wameloweka nyavu wamesimama pembezoni kwa ajili ya kuwavua. Ufugaji wa samaki husaidia kwa ajili ya kupata chakula na kuuza ili kupata kipato.

Aina mbalimbali za nafaka zimewekwa kwenye mifuko aina ya viroba na kuachwa wazi ili wateja waweze kuona na kununua. Bidhaa nyingine pia zimewekwa kwenye vufungashio na kupangiliwa mezani. Bidhaa za chakula zinaweza kuwa zimechakatwa au hazijachakatwa au ni mbichi, ambapo zinaweza kutumika kama chakula na vinywaji kwa binadamu.

Aina mbalimbali za miche ya mimea, imepandwa kwenye viriba na kupangiliwa kwenye msitari, baadhi inaweza kutumika kupandwa kwenye misitu, mashambani, majumbani na kwenye taasisi mbalimbali. Ipo misitu ya asili na mingine inatengenezwa na watu.

Aina mbalimbali za miche ya mimea, imepandwa kwenye mifuko, kwenye ndoo na kwenye madumu yaliyokatwa, imekusanywa katika eneo moja. Baadhi inaweza kutumika kwa kupanda kwenye misitu, mashambani, majumbani na kwenye taasisi mbalimbali. Ipo misitu ya asili na mingine ni ya kutengenezwa na watu.

Msitu ulio na mchanganyiko wa nyasi fupi na ndefu za kijani, ipo barabara ndogo ya kupita kwa ajili ya kutembelea mazingira, baadhi ya mimea inaweza kutumika kwa ajili ya kutengenezea dawa za asili.

Mkulima amepanda miche ya aina mbalimbali za mimea katika viriba na anaiuza kwa watu mbalimbali, wateja wamesimama wanachagua, baadhi inaweza kutumika kwa ajili ya kupanda kwenye misitu, ipo misitu ya asili na mingine ni ya kutengenezwa na watu.

Mwanamke amechuchumaa anapanda mmea kwenye shamba, eneo lililo na miti, nyasi, visiki na baadhi ya nyasi zimefyekwa, ipo sehemu iliyolimwa bila kupandwa mazao, ipo misitu ya asili na misitu isiyokuwa ya asili ambayo inatengenezwa na binadamu.

Mbogamboga zimepandwa katika mashimo madogomadogo yaliyotobolewa katika mabomba na kupangiiwa kwa mstari yenye ngazingazi. Hydroponi ni sayansi ya kuotesha mimea kwa kutumia maji yenye virutubisho, pasipo kuhusisha udongo.

Mbogamboga zimepandwa katika matundu yaliyotobolowa kwenye bomba linapitisha maji hydroponiki ni uzalishaji bila kutumia udongo

Aina mbalimbali za mboga mboga zimepandwa katika vishimo vilivyotoblewa kwenye mabomba yaliyopangiliwa kwa mstari juu ya ngazi ngazi za mbao. Haidroponi ni sayansi ya kuoteshea mimea kwa kutumia maji na virutubisho pasipo kuhusisha udongo.

Mkulima amesimama shambani alipopanda mazao yake na yamekomaa tayari kwa kuvunwa. Eneo limefunikwa kwa juu na pembeni kwa ajili ya kuwazuia wadudu waharibifu pamoja na mionzi mikali ya jua kupita. Haidroponi ni sayansi ya kuotesha mimea kwa kutumia maji na virutubisho pasipo kuhusisha udongo.

Mbogamboga pamoja na miche ya mimea imepandwa katika mashimo madogo madogo yaliyotobolewa kwenye mabomba yaliyopangiliwa kwa mstari na kwa ngazi ngazi. Haidroponi ni sayansi ya kuotesha mimea kwa kutumia maji na virutubisho pasipo kuhusisha udongo.

Miche ya mimea imepandwa kwenye mashimo, yaliyo tobolewa kwenye mabomba na kuunganishiwa mifumo, kwa ajili ya kusambaza virutubisho pamoja na maji kwenye mimea ni kilimo cha kisasa kisichotegemea udongo katika kulima.

Aina mbalimbali za mimea, imepandwa katika mashimo madogomadogo yaliyo tobolewa kwenye mfuniko wa kontena, ndani yake kumeunganishwa mabomba yanayosambaza virutubisho pamoja na maji, ni kilimo cha kisasa kisichohusisha udongo.

Mbogamboga zimepandwa katika mashimo yaliyotobolewa kwenye mabomba makubwa, eneo lina mwanga wa kutosha. Haidroponi ni sayansi ya kuotesha mimea kwa kutumia maji ya virutubisho pasipo kuhusisha udongo.

Mbogamboga zimepandwa katika vishimo vidogovidogo vilivyotobolewa kwenye mabomba mapana, eneo limefunikwa kwa juu na pembeni na lina mwanga wa kutosha kilimo kinachotumia virutubisho na maji bila ya udongo.

Wakulima wanapanda mbogamboga kwenye mashimo yaliyotobolewa katika mabomba yaliyowekewa mifumo maalum, kwaajili ya kusambaza virutubisho na maji. Eneo limefunikwa kwa juu na pembeni kwaajili ya kuzuia mionzi mikali ya jua pamoja na wadudu waharibifu ni kilimo cha kisasa kisichohusisha udongo.

Aina mbalimbali za mbogamboga, zimepandwa katika vishimo vidogo vidogo vilivyo tobolewa kwenye mabomba yaliyo lazwa juu ya vichanja vya chuma, eneo lina mwanga wa kutosha na limefunikwa juu na pembeni. Ni kilimo cha kisasa kichohusisha matumizi ya virutubisho na maji bila ya udongo.

Mimea imepandwa kwenye ndoo na baadhi imedumbukizwa kwenye beseni kubwa. Ni kilimo cha kisasa kinachotumia virutubisho na maji bila kuhusisha udongo katika upandaji wa mazao.

Mbogamboga zimepandwa katika matundu madogomadogo, yaliyotobolewa kwenye mabomba yaliyopangiliwa kwa mstari kwenye kichanja cha chuma. Ni kilimo cha kisasa kisichotegemea udongo, bali virutubisho na maji.

Aina mbalimbali za mbogamboga zimepandwa katika mashimo yaliyotobolewa katika mabomba makubwa, ni kilimo cha kisasa kinachohusisha matumizi ya virutubisho na maji bila ya kutegemea udongo.

Mboga mboga zimepandwa kwa wingi shambani kwenye mstari, mkulima ameweka wafanya kazi kwaajili ya kuzipalilia. Kilimo cha viwanda huisisha kupanda mazao mengi na kuyauza katika nchi mbalimbali duniani.

Uyoga umepandwa kwa wingi shambani, tayari umestawi na eneo limefunikwa kwa juu na pembeni, ili kuzuia mionzi mikali ya jua kupita, pamoja na wadudu waharibifu. Kilimo cha viwanda hulimwa kwa wingi, kwa ajili ya kuuza katika nchi mbalimbali duniani.

Mboga mboga zimepandwa kwa wingi kwenye bustani maalumu, zilizotengenezwa shambani. Eneo limefunikwa kwa juu na pembeni, kwa ajili ya kuzuia mionzi mikali ya jua kupita pamoja na wadudu waharibifu. Kilimo cha viwanda ulimwa kwa wingi, kwa ajili ya kuuza mazao katika nchi mbalimbali duniani.

Mahindi yamepandwa shambani, yamestawi na eneo limepaliliwa. Pembezoni kuna miti ya matunda pamoja na mazao mengine. Kilimo cha viwanda hulimwa kwa wingi, kwa ajili ya kuuza katika nchi mbalimbali duniani.

Wafanyakazi kiwandani wanaweka matunda kwenye vifungashio vya boksi, kwa ajili ya kuyapeleka kwenye maeneo ya kuuzia. Kilimo cha viwanda huusika na kulima mazao kwa wingi, kwa madhumuni ya kuuza nchi mbalimbali duniani.

Kuku wanafugwa kwa wingi ndani ya banda, vyombo vya chakula na maji vimefungwa kwa vichuma vilivyopangiliwa kwa mstari, kilimo cha viwanda huwa ni kwa madhumuni ya kuzalisha kwa wingi na kuuza katika nchi mbalimbali duniani.

Uyoga umepandwa kwa wingi katika shamba lililofunikwa kwa juu na pembeni ili kuzuia mionzi mikali ya jua kupita pamoja na wadudu waharibifu, pana mwanga wa kutosha unaosaidia kuona mazao, kilimo cha viwanda hulimwa mahususi kwa ajili ya kuuza katika nchi mbalimbali duniani.

Mazao yamepandwa kwa wingi katika eneo la wazi lililozungushiwa nyavu, kilimo cha viwanda huwa ni kwa madhumuni ya kulima na kuzalisha mazao kwa wingi, kwa ajili ya kuuza nchi mbalimbali duniani.

Ng'ombe wengi wamewekwa ndani ya zizi linalotumika kwatunzia kwa ajili ya kuwauza. Wamenona na eneo lina mwanga wa kutosha, kilimo cha viwanda ni mahususi kwa ajili ya kuuza mazao katika nchi mbalimbali duniani.

Mbogamboga zimepandwa kwa mistari iliyonyooka katika shamba kubwa, zimestawi na zinavutia wateja. Kilimo cha viwanda hulimwa kwa wingi kwa madhumuni ya kuuzwa katika nchi mbalimbali.

Uyoga umepandwa kwenye bustani zilizotengenezwa juu ya vichanja vya chuma, eneo lina mwanga wa kutosha na limefunikwa juu na pembeni, kilimo cha viwanda hulimwa kwa wingi kwaajili ya kuuza kwenye nchi mbalimbali duniani.

Mazao yamekomaa shambani na mkulima anatumia mashine kwa ajili ya kuvunia. Mashine za kilimo hutumika katika kupanda mazao; kupalilia, kulimia, kuvuna pamoja na kumwagilia.

Mabomba ya maji yamelazwa kwa mstari shambani kwajili ya umwagiliaji bado mazao hayapandwa. Mifumo ya umwagiliaji inamsaidia mkulima kupanda mazao wakati wowote bila ya kutegemea mvua.

Aina mbalimbali za mbogamboga zimepandwa shambani, mipira ya maji imelazwa kwa ajili ya umwagiliaji, mifumo ya umwagiliaji humsaidia mkulima kupanda mazao wakati wowote bila ya kutegemea mvua.

Miche ya mimea imepandwa shambani. Mipira ya maji imelazwa pembeni ya miche kwa ajili ya umwagiliaji. Mifumo ya umwagiliaji inamsaidia mkulima kupanda mazao wakati wowote bila ya kutegemea mvua.

Miche ya mazao imepandwa kwa mstari ndani ya shamba, mipira ya maji imelazwa pembezoni mwa miti kwa ajili ya umwagiliaji. Mifumo ya umwagiliaji humsaidia mkulima kupanda mazao wakati wowote bila ya kutegemea mvua.

Mbogamboga zimepandwa katika shamba kubwa mpira mkubwa wa maji wenye matobo mbalimbali, umelazwa katikati ya tuta kubwa kwa ajili ya umwagiliaji. Mifumo ya umwagiliaji humsaidia mkulima kupanda mazao wakati wowote bila kutegemea mvua.

Mbegu za mazao zimepandwa katika bustani, na bado hazijaota. Mipira ya maji imelazwa kwa mstari kwa ajili ya umwagiliaji. Mifumo ya umwagiliaji, humsaidia mkulima kupanda mazao kwa muda wowote, bila ya kutegemea mvua.

Mandhari yenye ukame pamoja na nyasi kavu eneo lililo tambarare, muinuko kiasi pamoja na milima, hakuna makazi ya watu yaliyolizunguka ipo barabara ya kupita watembea kwa miguu pamoja na vyombo vya usafiri.

Mandhari yenye nyasi kavu, miti mikubwa na midogo ya kijani. Eneo lina mwinuko, mabonde na sehemu tambarare, hakuna barabara za kupita wala makazi ya watu yaliyolizunguka.

Mandhari yenye mchanganyiko wa nyasi kavu na za kijani. Eneo lenye mwinuko, mabonde, sehemu tambarare na bwawa. Mazingira hayajazungukwa na makazi ya watu.

Mandhari yenye nyasi kavu na miti ya kijani, eneo lililozunguukwa na milima mabonde na sehemu tambarare hakuna makazi ya watu linalolizunguuka barabara wala sehemu za kilimo.

Mandhari yenye mchanganyiko wa nyasi kavu na za kijani, miti mikubwa na midogo, eneo lenye makazi ya watu, tambarare na mwinuko zipo barabara za kupita katika mazingira haya.

Mandhari yenye nyasi kavu, miti mikubwa na midogo, eneo ni tambarare na pembezoni yapo makazi ya watu yaliyolizunguka, hakuna barabara za watembea kwa miguu wala za kupita magari.

Mandhari yenye mchanganyiko wa nyasi, miti mikubwa na midogo ya kijani, eneo lililo na mwinuko tambarare na milima, ipo barabara kwa ajili ya watembea kwa miguu pamoja na magari kupita.

Ni jioni, jua linazama, eneo lililo tambarare na mwinuko, mandhari yenye mchanganyiko wa unyasi kavu na za kijani. Miti mikubwa na midogo, hakuna makazi ya watu yaliyoyizunguka.

Mandhari yenye nyasi fupi na ndefu, miti mirefu na mifupi pamoja na baadhi ya wanyama wanakula nyasi, eneo tambarale lenye mabonde madogo hakuna makazi ya watu yaliyolizinguka wala barabara za kupita.

Eneo lililozungukwa na bahari, sehemu yenye mwinuko na tambarare. Mandhari yenye nyasi kavu, miti, baadhi ya ndege, pamoja na wanyama. Hakuna makazi ya watu yaliyozunguka wala barabara za kupita.

Mandhari yenye msongamano wa nyasi fupi na ndefu, miti mifupi na mirefu ya kijani. Eneo tambarare lenye mwinuko, ipo barabara ya kupita kwa ajili ya kutembelea mazingira. Hakuna makazi ya watu wala kazi za kilimo zinazofanyika.

Mandhari yenye nyasi za kijani, miti mifupi wanyama wa aina mbaliimbali wamesambaa na wanazila. Eneo lilio na muinuko, milima, mabonde na sehemu zilizo tambarare.

Mandhari yenye mchanganyiko wa miti mirefu na mifupi ambapo kivuli chake kimetumiwa na wanyama kwaajili ya kupumzika, eneo ni tambarare na lina mchanga mwingi pembezoni zipo nyasi ndefu za kijani.

Vifaranga wa kuku wanafugwa ndani ya banda lenye mwanga wa kutosha, wamewekewa vyombo kwa ajili ya kupata chakula na maji. Ufugaji unasadia kwa ajili ya kupata chakula na kuuza ili kupata kipato.

Mfugaji anafuga bata na amewafungulia katika eneo la wazi liliozungushiwa uzio wa wavu inawasaidia kupata mwanga wa jua na kula nyasi, ufugaji unasaidia kupata chakula na kuuza ili kupata kipato.

Mfanyabiashara Mwanamke Dukani anauza aina mbalimbali za Mbegu za Mimea pamoja na Dawa. Zimewekwa katika vifungashio vya Nailoni kwa ajili ya kuzuia wadudu waharibifu pamoja na unyevu kupita, na zimepangiliwa katika Makabati ya wazi. Kilimo cha Mbegu ni mahsusis kwa ajili ya kuziandaa na kuwauzia Wakulima wengine.

Aina mbalimbali za mbegu za mbogamboga, zimewekwa katika vifungashio vya nailoni, ili kuweza kuzuia wadudu waharibifu pamoja na unyevu kupita. Zimepangiliwa dukani kwa ajili ya kuuzwa. Kilimo cha mbegu ni mahususi kwa ajili ya kuziandaa na kuwauzia wakulima wengine.

Mbegu za mbogamboga zimewekwa katika kifungashio cha nailoni, ili kuzuia wadudu waharibifu pamoja na unyevu kupita. Juu yake pamewekwa jina, picha pamoja na kiasi. Kilimo cha mbegu ni maalumu kwa ajili ya kuziandaa na kuwauzia wakulima wengine.

Miche ya mbegu za mahindi imepandwa kwa mistari shambani. Mipira ya maji imelazwa katikati ya mistari kwaajili ya umwagiliaji. Kilimo cha mbegu huwa ni mahususi kwaajili ya kuziandaa na kuwauzia wakulima wengine.

Miche ya mbegu za mahindi imepandwa katika sehemu ya shamba, eneo limepaliliwa na halina nyasi, kilimo cha mbegu ni mahususi kwa ajili ya kuziandaa na kuwauzia wakulima wengine wanaozihitaji.

Mbegu za mbogamboga zimeweka katika kifungashio cha nailoni ili kuzuia unyevu pamoja na wadudu waharibifu kupita. Juu yake kumewekwa picha pamoja na jina, kilimo cha mbegu huwa ni mahususi kwa ajili ya kuziandaa na kuwauzia wakulima wengine.

Mbogamboga zimepandwa kwa mstari kwenye matuta. Mipira ya maji imelazwa katikati ya mistari kwa ajili ya umwagiliaji. Kilimo cha mbegu ni mahususi kwa ajili ya kuziaanda na kuwauzia wakulima wengine.

Wakulima wapo shambani, wamepanda mbogamboga kwa mstari ulionyooka. Mipira ya maji imelazwa pembeni ya miti kwa ajili ya umwagiliaji. Kilimo cha mbegu ni kwa ajili ya kuziandaa na kuwauzia wakulima wengine.

Miche ya mimea imepandwa kwa mistari, iliyonyooka katika sehemu ya shamba. Mabomba ya maji yamelazwa pembeni mwa miche kwa ajili ya umwagiliaji, kilimo cha mbegu huwa ni kwa madhumuni ya kuziandaa, na kuwauzia wa wakulima wengine.

Aina mbalimbali za mbegu za mbogamboga zimewekwa katika vifungashio vya nailoni ili kuzuia unyevu pamoja na wadudu waharibifu kupita. Juu yake pamewekwa picha, jina pamoja na maelekezo mbalimbli. Kilimo cha mbegu huwa ni kwa madhumuni ya kuziandaa na kuwauzia wakulima wengine.

Aina mbalimbali za mbegu za nafaka zimewekwa kwenye vibakuli na kuachwa wazi kwa ajili ya kuuzwa. Kilimo cha mbegu hulimwa kwa madhumuni ya kuziandaa na kuwauzia wakulima wengine.

Aina mbalimbali za mbegu zimewekwa kwenye viroba na kuachwa wazi dukani, ili wateja waweze kuziona na kuzinunua. Kilimo cha mbegu huwa ni mahususi kwa ajili ya kuziandaa na kuwauzia wakulima wengine.

Aina mbalimbali za mbegu za mbogamboga zimewekwa katika vifungashio vya nailoni kwa ajili ya kuzuia unyevu pamoja na wadudu waharibifu kupita, na zimepangiliwa dukani kwa ajili ya kuuzwa. Kilimo cha mbegu hulimwa kwa dhumuni ya kuziandaa na kuwauzia wakulima wengine.

Miche ya mimea imepandwa katika viriba na kupangiliwa ndani ya eneo lililofunikwa kwa juu na pembeni, ili kuzuia mionzi mikali ya jua pamoja na wadudu waharibifu kupita. Kilimo cha mbegu huwa ni mahususi kwaajili ya kuziandaa na kuwauzia wakulima wengine.

Miche ya mbegu za mimea imepandwa katika matenga yaliyojazwa udongo, na kuwekwa sehemu ya wazi. Kilimo cha mbegu hulimwa mahususi kwa ajili ya kuziandaa, na kuwauzia wakulima wengine.

Mbegu za mbogamboga zimeifadhiwa katika vifungashio vya nailoni na kopo ili kuzuia unyevu pamoja na wadudu waaribifu kupita, kilimo cha mbegu hulimwa kwa madhumuni ya kuandaa na kuwauzia wakulima wengine.

Miche ya mazao imepandwa shambani, mipira ya maji imelazwa pembeni mwa miche kwaajili ya umwagiliaji, kilimo cha mbegu huwa na ni kwa madhumuni ya kuziandaa na kuwauzia wakulima wengine.

Mbegu za mbogamboga zimewekwa katika kifungashio cha nailoni ili kuzuia unyevu pamoja na wadudu waharibifu kupita, juu yake kumewekwa picha, jina pamoja na maelezo mbalimbali. Kilimo cha mbegu huwa ni mahususi kwaajili ya kuziandaa na kuuzia wakulima wengine.

Mbegu za mbogamboga zimewekwa katika kifungashio cha nailoni ili kuzuia unyevu pamoja na wadudu waharibifu kupita. Juu yake pamewekwa picha, jina, pamoja na maelekezo mbalimbali. Kilimo cha mbegu huwa ni kwa ajili ya kuziandaa na kuwauzia wakulima wengine.

Miche ya mbegu za mimea impandwa kwa mstari ulioonyoka kwenye matuta. Mipira ya maji yamelazwa katikati ya mistari kwa ajili ya umwagiliaji. Kilimo cha mbegu ni mahususi kwa ajili kuziandaa na kuwauzia wakulima wengine.

Mbwa amesimama anakunywa maji aliyowekewa kwenye chombo, kipo chombo kingine pembeni yake alichowekewa chakula, amejengewa banda dogo kwa ajili ya kukaa huko. Daktari wa mifugo hutibu wanyama na kutoa ushauri kwa wafugaji.

Daktari wa mifugo pamoja na msaidizi wake, wanashirikiana kumpatia mnyama matibabu, ndani ya chumba cha kutolea huduma. Wamevalia mavazi maalumu, chumba kina mwanga na kumewekwa vifaa kwa ajili ya kutolea matibabu.

Askari wa wanyama pori wanawanywesha watoto wa tembo maziwa, hawafugwi na binadamu huishi katika mazingira yao ya asili na nyika, angwani na baharini pia wanajitegemea kwa chakula, maji pia na malazi mengine.

wanyama aina ya kiboko wanaogelea ndani ya maji , wanyama pori hawafugwi na binadamu, huishi katika mazingira yao ya asili kama misituni, nyika, jangwani na baharini. Pia wanajitegemea kwa chakula ,malazi na mahitaji mengine.

Ndege wawili wenye rangi ya nyeupe na nyeusi, mmoja anatua ndani ya maji na mwingine amesimama kwa pembeni. Wanyamapori hawafugwi na binadamu, huishi katika mazingira yao ya asili kama misituni, nyika, jangwani, na baharini, na wanajitegemea kwa chakula, malazi, na mahitaji mengine.